Mpeanaji maagizo kwa lugha ya kimombo Intructor akiwa amevalia mavazi yake ya kikazi ikiwemo fulana au sweater ya rangi nyekundu suruali ya samawati na vyombo vya kufanyisha tizi, yu alekea kumpelekea huduma za kufanya mazoezi mvulana mmoja anayeonekana kuwa na ulemavu wa miguu.

Viti zaidi ya kumi vilivyo undwa vizuri vimo darasani katika Mandhari safi yaliyo nadhifishwa sehemu ya juu ya kuandika imetengenezwa kutumia mbao na Vile vile sehemu ya kukali. Huko chini ikiwa imetengenezwa kutumia chuma.

Mwanariadha aliyevaa sare za Kenya za kukimbia amepigwa picha akiwa ametabasamu mikononi kabeba bango lililoandikwa Paris 2024 Qualified nyuma yake kunaonekana kuwa ni baharini na kando kuna miti ya minazi.

Mlango uliopakwa rangi nyekundu ukiwa umebandikwa majina ya darasa na jina la mwalimu mkuu anayesimamia gredi hiyo ya sita C. Mbeleni kuna chuma na kisha maua yaliyopandwa vizuri.

Sehemu ya mbele ya darasa. Ambapo pameandikwa maandishi ya rangi ya buluu kwenye ubao mweupe. Pembeni, kuna ufagio mrefu na kikapu cha taka kilicho na rangi ya pinki. Kando yake kuna mlango.

Sehemu ndogo ya daftari iliyo na maandishi machache yaliyoandikwa na mkono. Kando yake kitabu cha nyota ya kiswahili gredi ya pili kimechorwa farasi wawili na wamaume wawili.

Wanaume watatu wanashiriki katika mchezo wa kandanda Kwa wale walio na ulemavu , wameshikilia vyombo vya kuwasaidia kutembea mkononi huku akipepeta mpira kuenda juu . Wanamenyana wamevalia mavazi ya rangi tofauti kama vile manjano na meupe. Kando yao kuna mwanaume mmoja amesimama akiwatazama.